Katika picha ya kwanza mwanafunzi wa kike ameketi mbele ya kompyuta huku mwalimu akimzindikiza. Anatumia kompyuta hiyo kwa uangalifu. Mwanafunzi amevaa koti nyeusi na shati nyekundu huku mwalimu amevaa shati ya kijani. Nyuma yako kuna wanafunzi kadhaa wamesimama nyuma darasani.

Ghorofa hii inaonyesha kundi la watu waliovalia mavazi rasmi ,wengi wao wakiwa na suti wakicheka na kutabasamu. Katikati mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na miwani myeusi akishika faili ya kijani anaonekana akipokea daftari kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai ya njano. Wote wawili wanatazamana na kutabasamu. Nyuma yao watu wengine wamesimama wengine wakitabasamu na wengine wakitazama tukio hilo.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wamesimama mbele ya bendera ya Kenya. Mwanamke aliye katikati amevalia joho nyekundu na anahutubia kutoka kwenye jukwaa lenye nembo ya kiserikali. Anashika kitabu jeusi mkononi mwake huku mwanamke akiwa amevalia suti na tai nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wakikimbizana na mpira katikakati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi la rangi ya manjano na kijani akifukuza mpira ulio mbele yake. Mchezaji mwingine amevalia jezi nyekundu na anakimbia kuelekea upande uleule akijaribu kufikia mpira. Nyuma yao kuna wachezaji wengine uwanjani na umati mkubwa wa mashabiki umejaza viti vya uwanja.

Watu watatu wanawake wawili na mwanamume mmoja, wote wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi yanayoakiri nafasi zao za kitaaluma au kimahakama, wote watatu wanatabasamu wakionyesha furaha na wanaonekana wakiwa nje ya jengo lenye ngazi kubwa, mwanamume aliye upande wa kulia amevaa miwani.

Sughuli ya kusajili unaendelea chini ya hema kubwa, watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa, baadha ya wanakazi wanatumia computer na printer na vifaa vingine ilikukamiliza kazi zao. Watu wengi wamefanya kazi wote wamevaa barakoa.

Kikundi kikubwa cha mashabiki wanatazama na kushangilia kwa furaha huku wakishikilia bendera za Kenya. Wamevaa mavazi yenye rangi za bendera za Kenya hasa nyekundu na nyeusi. Wengi wao wameinua mikono yao juu kwa ishara za furaha na ushindi. Wengine wamebeba mabango yenye maandishi mbalimbali na wote wametazama mbele.

Magari haya hamepakiwa ikionyesha mwanamke anaweza kua taji au kiongozi wa juu wa serikali akila kiapo au kuzungumza rasmi. Amevalia joho la rangi nyekundu na kola nyeupe na ameshika kitabu kinachoonekana kama Bibilia kwa mkono wake wa kushoto. Amesimama nyuma ya kinara chenye minembo na mbele kuna kipaza sauti.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa kikapu wengi wao wakiwa wanawake likionekana likishiriki katika michezo. Wamevalia sare za rangi ya bluu na nyeupe. Mchezaji mmoja ambaye yuko katikati anakishikilia mpira wa kikapu na anaonekana akijaribu kudhibiti au kujaribu kupiga pasi. Wachezaji wengine wawili wako karibu naye wakionekana wakijaribu kumzuia au kumsaidia.

Mandhari haya yanaonyesha kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma na ngozi, ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kusubiria au ukumbi wa mkutano, mwanamume mmoja amesimama mbele akizungumza na hadhira, akiwa amevalia koti la rangi ya sare na suruali nyeusi.

Wanaume kadha wakiwa wamevalia jezi za mpira kikapu zenye rangi nyeupe na bluu wanaonekana wakishangilia kwa furaha, mmoja wao anashikilia kombe la dhahabu juu, huku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu kufunga midomo yao, kuashiria shangwe kubwa baada ya ushindi, nyuma kuna jengo lenye mandirisha makubwa.

Huu ni muonekano wa ndani ya kituo cha huduma za umma, kinachoonekana kuwa na shughuli nyingi, watu kadha wamekaa kwenye viti vya chuma na ngozi wakisubiri, huku wengine wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta kwenye vibanda maalum, kila kibanda kina alama ya huduma inayotolewa.

Kundi la wanasheria wamesimama mbele ya kinara cha kuhutubia. Mwanamke mmoja amesimama mbele akishika kompyuta ndogo na anahutubia hadhira. Kinara cha kuhutubia ni chenye nembo ya maneno. Wanaume, wanawake wameingia wamesimama nyuma yake wakimskiliza.

Shughuli inayonekana inafanyika ndani ya ofisi au jengo la umma, ambapo watu kadhaa wanasubiri au wanahudumiwa. Upande wa kushoto kuna kaunta ndefu ya mbao yenye vioo na namba za huduma. Watu wawili wa kike wanasimama mbele ya kaunta, hiyo mmoja amevaa koti jeusi na sketi ya njano.

Katika sherehe rasmi, kuna watu wanne wakuu wamesimama mbele ya meza. Mwanaume amevaa suti na ameweka mkono wake juu ya kitabu. Huku mwanamke amevalia nguo nyeupe na anashika kitabu kingine chini ya mkono wa mwanaume. Mwanamke mwingine amevalia vazi nyekundu na nyeusi anashikilia kitabu kikubwa na anaonekana akiongea kwenye kipaza sauti.

Shughuli inafanyika ndani ya ukumbi mkubwa ambapo watu kadha wanakusanyika kwenye meza nyeupe, mwanamume amesimama ameinama juu ya meza akiandika kwenye karatasi, huku mwanamke aliyeketi kando yake akionekana akieleza au kufuata anachoandika, mwanamke huyu amevalia shati jeupe na mikono miekundu.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani unaonekana ukishangilia nao na kuandamana barabarani. Katikati kuna lori dogo lililopambwa na likiwa na watu wengi wamesimama juu yake na wengine wameshikilia pembeni. Lori hilo lina rangi nyekundu na iliyochorwa michoro mbalimbali.

Kikundi cha watu watatu wanaonekana kuwa mashabiki. Wapo pamoja na kutabasamu. Mmoja wao mwanaume wakati ana rangi za bendera ya Kenya zilizopakwa usoni na mivaa jezi nyekundu nyeusi na kijani yenye nembo ya mchezo. Karibu yawe mwanamke amevalia kofia nyeupe.

Wafuasi wengi wamejikusanya kwenye uwanja wa michezo wenye viti vya rangi nyekundu. Wengi wao wamevaa mguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, hasa nyekundu na kijani, wakionyesha uzalendo wao. Wengine wanashangilia kwa mikono iliyoinuliwa, huku wengine wakipiga picha kwenye simu zao, kwenye kona ya chini, kulia.

Taswira hii inakamata msisimko wa mchezo wa mpira wa kikapu, ikionyesha wachezaji wawili wa kiume wakishindania mpira kwa nguvu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya rangi ya kijivu. Anajaribu kumzuia mpinzani wake ambaye amevalia jezi ya rangi ya bluu na nyeupe. Huku wakimpiriki mpira wa chungwa.

Shughuli inayoonekana ni mchezo wa soka ambapo wachezaji kadhaa wanarukia mpira angani. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu yenye nambari kumi na sita anagonga mpira kwa kichwa huku wachezaji wengine watatu waliovaa jezi za njano wakijaribu kuushika mpira.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kijani, wakionyesha shauku na furaha. Baadhi wamebeba bendera ya Kenya huku wengi wakiwa wameinua mikono yao hewani wakishangilia. Watu wachache wameshika bendera kubwa ya Kenya mbele.

Mwanaume mweusi amevaa kitambaa chenye maandishi na nembo ya chama ya KANU kichwani na usoni. Maandishi haya yameandikwa Kura kwa Moi na yana picha ya jogoo. Mwanaume huyu anaonekana ametazama mbele huko uso wake ukiwa umefunikwa kwa kitambaa hicho.

Wachezaji wawili wa soka wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia ya blue na nyeupe iliyo nambari ishirini na nne na anadhibiti mpira kwa stadi. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya majani iliyo na nambari ishirini na moja na anajaribu kumzuia. Wachezaji wako wamekaa jukwaani na kuna mabango ya maandishi ya betika nyuma yao.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu wamevalia jezi nyekundu wakiwa uwanjani wakifanya mazoezi. Wanaonekana wakiwa na furaha. Wako mbele ya lango la mpira wa miguu. Kwa umbali, miti inaonekana kwa umbali.

Katika umati wa watu, kuna watu watatu wameketi wakiwa wanazungumza. Wote wamevaa mavazi nyekundu na kofia nyekundu. Mwanamke ameelekeza kidole chake kwa mwanaume mwingine, akionyesha kitu. Wanaume wote wawili wanaonekana wakimuangalia mwanamke huyu. Nyuma yao kuna watu wengine wengi. Wengi wao pia wamevaa nguo nyekundu.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha watu wakiwa kwenye foleni ndani ya jengo, wakisubiri hudumu. Kwenye sehemu ya mbele, kuna kaunta ndefu ambayo inaongea na juu yake kuna karatasi au bahasha sabu. Upande wa kulia kuna nguzo za chuma, zikionyesha kuwa ni mahali penye ulinzi au usalama.

Kundi kubwa la mashabiki wanaonekana wakishangilia na kuonyesha alama za ushindi, wameshika bendera ya Kenya na mabango yenye picha ,wengine wameshikilia maua wote wametabasamu na mikono yao iko juu wamejikusanya mbele ya jengo na nyuma yao kuna mabango kubwa yenye picha za wanariadha yenye nembo.

Katika uwanja mkubwa kuna umati mkubwa wa watu wamekaa kwenye majukwaa ya viti. Wengi wamevaa mavazi mekundu na wengine wameshikilia bendera ndogo. Wanaonekana wakiwa na furaha na kushangilia. Kuna watu wachache pia wamesimama kwenye nyasi mbele ya majukwaa baadhi yao wakipiga picha.

Upande wa barabara umejaa takataka na uchafu mwingi, takataka hizo zimejaana kwenye mtaro wa maji na zinaonekana kama chupa za plastiki na mifuko mingine, barabara yenyewe ina magari na watu wengine wanatembea na majengo kadhaa yanaonekana kwa umbali.

Inaonekana kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika katika eneo wazi labda wakishuhudia tukio fulani. Katikati ya kundi hii mwanamke amesimama amevaa fulana nyekundu yenye maandishi na sketi yenye maua. Amevaa miwani ya juu na anaonekana akishikilia simu au kifaa kingine mkononi.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakicheza mchezo baadhi wakiwa wamevaa jezi ya manjano na wengine jezi ya kijani. Mpira upo karibu na mguu ya wachezaji wawili wa timu tofauti. Nyuma ya jukwaa imejaa mashabiki wengi wanaofuatilia mchezo huo.

Mwanadada mmoja ameingia kwenye shimo la mchanga, huku mchanga ukitawanyika pande zote baada ya kutua. Amelala chali akiwa na uso wenye furaha au maumivu, akiwa ameinua miguu yake juu kidogo. Ametoka kwenye mchanga baada ya kuruka, ameshika mikono yake kitu kinachofana na simu, au kijiti cha kupiga picha.

Ukitazama tukio hili unaona kundi la wanaume wengi wakiwa wamevalia jezi za mpira wa kikapu, wakisherekea ushindi mkubwa ndani ya ukumbi. Kati yao kombe kubwa la thahabu linalo inuliwa juu kwa mikono mingi ikionyesha mafanikio makubwa. Watu wengine wamesimama wameinua mikono yao juu ya furaha.

Mwanaume amevaa kofia kubwa, miwani ya jua na shati nyeusi akisimama mbele ya umati wa watu wanaoshangilia, anatabasamu kwa furaha na mikono yake imeinuka ikionyesha msisimuko. Mbele watu wengi wamekusanya wakiwa wameshika bendera za Kenya na kushangilia kwa sauti kubwa. Wengine wameinua mikono yao juu wakiashiria shangwe, chini yao pia kuna bango kubwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanashindana uwanjani, mmoja wao aliyevaa jezi nyeupe na kifupi cheupe ameinua mkono wake juu kujaribu kuzuia mchezaji mwingine. Mchezaji wa pili aliyevaa jezi ya kijani na kifupi chekundu anamrushia mpira wa rangi ya bluu na manjano anajaribu kupitisha mpinzani wake. Uwanja una rangi ya machungwa na nyuma yao kuna viti vya watazamaji.

Katikati ya umati mkubwa wa watu wanaoshangilia, mwanamke ameinua mikono yake juu akionyesha furaha na msisimko mkubwa. Amevaa fulana yenye rangi mbalimbali na miwani ya jua ya bluu. Nyuma yake mwanaume mwenye kipara amevaa miwani ya jua ya rangi ya chungwa akiwa na firimbi mdomoni. Wengine walio karibu nao pia wanatazama wakiwa wameinua mikono yao baadhi wakiwa wamevaa fulana zenye maandishi.

Katika tukio rasmi, mwanamke amevalia vazi jekundu na jeusi la mahakama akishika kitabu kikubwa na kuweka mkono mmoja kwenye mimbari yenye nembo ya jamhuri ya Kenya. Mwanaume mwingine amesimama kushoto amevaa suti nyeusi na mwanamke mwingine amevaa vazi kama hilo la barakoa amesimama upande wa kulia. Bendera ya Kenya zinaonekana zimesimama wima nyuma yao.

Eneo la huduma za uhamiaji linaonyeshwa ambapo mwanaume amesimama mbele ya dirisha la kioo akihudumiwa na afisa. Dirisha hilo lina ubao wenye maandishi. Mwanaume anahudumiwa amevalia kofia nyeusi na suti nyeusi akiwa amemwonyesha mgongo mtazamaji. Ndani ya dirisha afisa wa uhamiaji anaonekana akimhudumia.

Shughuli nyingi ndani ya ofisi au kituo cha huduma ambapo watu kadhaa wamejishughulisha na kazi au wanahudumia wateja. Watu wawili wa kiume wamesimama wakiangalia simu zao au vifaa vingine huku mwanamke mmoja amesimama mbele akimwangalia yule mwanaume aliyevalia suti.

Uwanja wa mpira wa miguu unajitokeza huku wachezaji wawili wa kiume wakiwa katikati ya mchezo. Mmoja amevalia jezi ya bluu na nyeupe yenye michoro akiwa amekaza macho na anaonekana akimfuatilia mwenzake. Yule mwingine amevalia jezi ya kijani akionekana akikimbia na kudhibiti mpira kwa mguu wake. Mpira wenye rangi nyeupe na bluu uko karibu na mguu wake.

Katika mkusanyiko huu mkubwa wa watu. Wengi wao wanaonekana wakiwa katika shamrashamra au tamasha. Baadhi wamevalia fulana zinazoashiria uzalendo wa Kenya. Kama vile fulana ya kijani kibichi. Wengine wamevalia kofia za majani au miguani ya jua kwenye sehemu ya mbele, mtu mmoja amevalia bendera ya Kenya amekaa na kuashiria kwa mkono wake.

Hili ni tukio la nje labda la kutoa huduma au usajili unaofanyika chini ya hema kubwa nyeupe. Watu wengi wamekusanyika baadhi wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakisimama wengi wamevalia barakoa usoni. Katika mstari wa mbele mwanamke amevaa shati jeupe na sketi nyeusi huku wakionekana kushughulikia nyaraka karibu na printa au kifaa kingine cha ofisi.

Ndani ya ofisi ya Huduma Kenya kuna afisa mmoja ameketi nyuma ya kaunta ya huduma akiwa amevaa shati nyeupe na barakoa, mbele kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Nyuma ya afisa huyo kuna ukuta mwekundu mwenye ujumbe ulioandikwa wa kiswahili ni mahali anapoweza kupata huduma za serikali kwa urahisi.

Kuna watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakiwa wanasubiri ndani ya ofisi au jengo la huduma za umma. Baadhi yao wametoa macho kwa mbele huku mwanamke mmoja akiwa amebeba mtoto mdogo. Kuelekea upande wa kulia kuna mwanamke amesimama akizungumza akiwa amevaa fulani nyeusi yenye nembo na sketi nyeusi.

Kielekezo hiki kinatuonyesha mazingira ya ofisi ambapo shughuli za huduma kwa wateja zinaendelea. Mwanamke aliyevalia shati nyeupe na mkia ya nywele iliyo sokotwa akiwa amevaa miwani. Ameketi kwenye dawati akihudumia kompyuta na vifaa vya ofisi. Ofisa aliyevalia sare ya kijeshi na kofia nyeusi anazungumza naye.

Taswira hii tunaona tukio kubwa la hadhara inayofanyika nje, labda chini ya hema kubwa nyeupe. Umati mkubwa wa watu umekusanyika. Wengine wameketi kwenye viti vya rangi mbali mbali kama vile kijani kibichi na nyekundu na wengine wamesimama. Meza kadhaa zilizo na karatasi na vitu vingine vinaonekana, zikiashiria shughuli ya usajili au huduma zinatolewa.

Katika mandhari haya kuna mrundiko wa faili ya rangi ya bluu, zikiwazi zimefungwa kwa kamba za mpira. Zikiwekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi nyeusi. Baadhi ya faili zimeandikwa au alama nyingine ndogo. Faili hizo zimeungwa kwa namna ya tundu, zikiachilia wingi wa nyaraka au rekodi.

Picha hii inaonyesha kuwa hawa ni wanafunzi wanne, walio na mavazi ya rangi nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wako kazini. Wamevaa balakoa na wanahudumia wateja kutumia kompyuta. Kila mmoja wao amekaa kwenye dawati lenye naki na kuna bango la Huduma Kenya. Nyuma yao kuna kwenye ukuta.

Katika eneo la wazi, labda nje ya eneo la umma wanaume huenda wanajitokeza. Wanaume wawili katikati wamevalia mahojo mekundu na meusi ya mahakama, yennye manyunye meupe kwenye mabega na kofia zenye manyoya, zikiwa zimeashiria hali yao ya kisheria. Mmoja wao anashikana mkono na mwanaume aliyevaa suti ya buluu iliyokolea. Huku mwanaume mwengine mwenye suti nyeusi akishikana mkono na huyo mwingine aliyevaa joho.

Tunaona eneo lenye watu wengi wakisubiri. Ikionekana kuwa ofisi ya huduma kwa umma. Mlinzi anayeshikilia silaha anatembea upande wa kushoto huku watu wengi wakiwa wameketi kwenye viti vya chuma ya ngozi nyeusi wakionyesha subira. Wengine wamesimama upande wa mbali wa chumba karibu na kaunta za huduma. Baadhi ya skrini za kompyuta zinaonekana juu ya kaunta hizo.

Mashine kubwa ya ujenzi yenye rama ya udai, inaonekana ikiwa imesimama. Ardhi imechimbwa kwa kina na kuna maji machafu yanayotiririka ndani ya shimo hilo. Kuta za shimo zimejengwa kwa mawe. Majengo kadhaa ya makazi yanaonekana kwa umbali.

Taswira hii inaonesha uwanja umejaa mashabiki. Mashabiki wamevaa nguo za kijani na wamekusanyika kwa wingi. Mtu mmoja ameinua kitu chenye umbo la samaki juu ya kichwa chake. Amevalia kofia ya kijani na miwani ya kijani kibichi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wamevalia jezi. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeusi yenye nambari kumi na nne na maneno Kenya mbele na ameshika mpira. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya rangi ya kijani yenye nambari kumi na mbili. Wanacheza katika uwanja wenye viti vingi vya rangi ya njano na nyeusi.

Mwanamke anaonekana akizungumza kwa hisia akiashiria kwa kidole cha shahada juu. Amevaa nguo nyekundu yenye madoadoa meusi na pete kubwa kwenye kidole chake. Mikononi mwake kuna bangili yenye rangi ya kiafrika. Nyoyo zake nyeusi zimefungwa vizuri. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu baadhi yao wakiwa wamevaa kofia nyekundu zenye maandishi tuko pamoja.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha umati wa watu wenye shauku, wengi wao wakiwa wamevaa fulana zenye kijani kibichi, zikiashiria kuwa wanaweza kuwa mashabiki wa timu ya michezo au wanashiriki katika tukio maalum. Baadhi ya watu wamevalia miwani mikubwa ya kijani kibichi na kofia zenye michoro.

Wachezaji watatu wa mpira wa mkono wamezungukana uwanjani. Mwanamke aliyekatikati amevalia jezi nyeupe na anaruka juu akiwa ameshika mpira. Wachezaji wengine wawili wamevalia jezi za bluu na wanajaribu kumzuia ili asirushe mpira huo.

Ni taswira hii mwanaume aliyekomaa amevaa shati la kijivu, anaonekana akijaza fomu. Amejikita katika kuandika huku akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha buluu, akitumia kalamu ya buluu na machungwa. Mikono mingine inaonekana ikishikilia karatasi, huku watu wengine wawili wakiwemo nyuma yake wakishuhudia shughuli hiyo.

Hali ya shangwe inayotawala katika umati wa watu wengi uwanjani. Mashabiki wamebeba bendera za Kenya na wengi wao wamevaa nguo zenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani. Wanakatika kwa furaha huku mikono ikiwa juu angani.

Kundi la wanaume watano wakiwa katika mkutano ndani ya ofisi. Wanaume wawili wamekaa kwenye meza ndefu ya mbao, huku mmoja akiwa amevaa shati jeupe na mwingine suti ya kahawia. Mwanamume wa kwanza anaonekana akitoa maelezo au akishika karatasi, wengine wametulia kwenye viti wakiskiliza kwa makini. Juu ya meza kuna kompyuta na kuna kabati kubwa nyuma yao.

Kundi la watu waonekana wakiwa ndani ya ofisi. Wamejikita katika kompyuta zao. Wengi wao wamevaa sare zinazofanana zenye nembo ya huduma na baadhi yao wamevaa barakoa. Mwanamke aliye upande wa kulia mbele amevalia barakoa na miwani.

Ukuzaji huu wa picha unaonyesha matukio ya kiapo cha mawakili wapya. Picha mbili za juu zikimwonyesha mwanasheria mmoja akiwa amevalia rasta nyeupe na vazi jeusi la sheria, akisoma kutoka kwa kitabu katika ukurasa la kwanza. Anashika kitabu chenye jadala la kijani na mkao wa kutumia maneno, huku picha ya pili akitabasamu na karatasi mkononi.

Timu ya wachezaji wa mpira wa miguu wamesimama wakiwa wamefunga mikono, wameinamisha vichwa vyao pamoja kama ishara ya mshikamano, wote wamevaa jezi ya rangi ya bluu na suruali ndefu ya rangi ya moja, wamesimama katikati ya uwanja na nyuma yao kuna mashabiki wengi waliojaza ua la uwanja, kuna mabango ya matangazo pande zote za uwanja.

Katika mazingira ya afisi ya kisasa, mwanaume aliyeva suti la kijivu na shati la pinki anasimama mbele ya computer . Akionekana akieleza kitu kwa wanaume wengine. Mwanaume anayesikiliza amevaa shati nyeupe lenye nembo ya rangi nyingi na sura yake inaonyesha umakini. Wote wawili wanaonekana kuwa viongozi au wafanyakazi muhimu.

Taswira hii inaonyesha eneo la ujenzi, kuna mashine kubwa ya hyudhai hutumiwa kuchimba na kusukuma udongo, mabomba kadha za zege yametapakaa chini, nyuma ya eneo la ujenzi kuna majengo ya ghorofa na miti kutoka upande mwingine.

Kwa hema iliyojengwa nje mtu mmoja ameketi kwenye meza akifanya kazi na kompyuta ndogo mbili zilizo mbele yake. Kompyuta moja inaonekana ikiwa na fomu za kidigitali. Watu wengi wamesimama kwenye foleni nyuma yake wakionekana wakisubiri huduma fulani. Baadhi yao wamevalia kofia na mmoja amevaa koti jekundu. Nyuma kabisa kuna umati mkubwa wa watu wamesimama.

Kikundi cha wanaume wengi wao wakiwa wamevalia mavazi meusi wameshikilia bendera kubwa ya Kenya yenye rangi nyekundu , nyeusi, kijani na njano katikati . Mikono yao imeinuliwa juu kuashiria ushindi au furaha, huku baadhi yao wakishikilia mashanda ya maua wakitabasamu wengine wakipiga kelele kwa furaha.

Kuna watu kadhaa wamekaa kwenye upendo wakisubiri kuhudumiwa. Wengine wamesimama na wanaonekana wakiendesha shughuli zao pengine katika ofisi ya serikali. Baadhi ya watu wamevalia sare za kijeshi au polisi na kuna mabango makubwa yamebandikwa kwenye ukuta. Mmoja wa wahudumu ameshikilia karatasi akimuelezea mtu mwingine.

Eneo hili linaonyesha kituo cha huduma za umma kama inavyoonekana kwenye kuta kwenye maandishi Huduma Kenya. Mwanamke ameketi nyuma ya kaunta akitumia kompyuta na kutoa huduma. Mbele yake ameketi mwanaume akionekana akipokea huduma. Kwenye kaunta kuna kibao kidogo.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha mazingira ya ofisi ya Posta au kituo cha huduma. Mwanamke anayevalia shati nyeupe na mistari miekundu anakaa nyuma ya kaunta ya kioo akiwapokea wateja wawili waliosimama upande mwingine. Mwanaume amevalia suti nyeusi na mwanamke amevalia koti jeusi na shati nyekundu.

Watu kadhaa waliovalia suti wanatembea pamoja kwenye njia iliyo wazi. Mwanaume mmoja amevaa shati nyeupe na tai na ameinamisha kichwa kidogo huku akitabasamu. Mwanaume mwingine amevalia suti nyeusi, tai nyekundu na amevaa viatu vyeusi vilivyong'aa. Nyuma yao kuna kundi la watu wengine wakiwemo wanajeshi waliovalia sare. Mandhari linaonyesha jengo lenye maadili makubwa na miti.

Mwanaume amesimama nyuma ya kinara cha kuhutubia, akiwa ameshika kitabu chenye jalada nyeusi mkononi. Ametazama mbele huku akiwa amevalia suti ya samawati, tai ya njano na miwani ya macho. Bendera mbili za Kenya zimewekwa pande zote mbili na mzungumzaji kwenye kinara cha kuhutubia kuna nembo ya kitaifa ya Kenya yenye maandishi ya Kenya.

Kiongozi mmoja amevaa suti na kofia nyekundu ameshika karatasi huku akitabasamu. Mwanaume mwingine amevalia suti nyeusi amevuna barakoa kutoka usoni mwake. Watu wengine wamesimama nyuma yao wakishuhudia tukio hilo. Wengi wao wamevaa kofia nyekundu na barakoa baadhi yao wanatabasamu na kushangilia.

Mandhari haya yamepakiwa ikionyesha kikapu cha plastiki yenye rangi ya waridi au biinge, kikiwa na miundo wa kusuka. Kimeungana nakina vipini viwili vya kushikilia. Kiko juu ya sakafu ya saruji na nyuma yake kuna kuta ya buluu na mwingine ya rangi ya waridi, na mlango inaonekana wazi kidogo.

Mwanaume ameinama akitumia kifaa cha kielektroniki kilichowekwa kwenye meza, labda kwa ajili ya usajili au kweka sahihi ya kidijitali. Nwanaume mwengine ameketi nyuma yake akifanya kazi kwenye kompyuta iliyo na camera kubwa karibu. Kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe na sare ya blue upande wa kulia, akimwangalia yule anayesajili.

Uwanja mkubwa wa riadha umejaa watu wengi, wakiwa wamekaa kwenye viti vya viwanja na wengine wamekusanyika kando ya uwanja. Kuna sehemu ya kukimbia yenye nyimbo za rangi ya kahawia na eneo la kijani kibichi la kuchezea katikati. Wanariadha wachache wako uwanjani wengine wakiwa wanakimbia na wengine wakijiandaa kwa ajili ya mashindano. Vifaa vya michezo kama vile vizuizi na maeneo ya kurukia, vimepangwa kando ya nyimbo. Anga inaonekana kuwa yana mawingu kidogo.

Wachezaji wa mpira wa miguu, wamevaa jezi za njano na nyeusi. Wamekusanyika uwanjani. Wanakaribiana na kundi kubwa la mashabiki waliovaa nguo za njano, wakiwashangilia. Mashabiki wako kwenye viti vya rangi ya samawati huku hakuna watu wanaonekana kwa wingi.

Safu hii inajaza picha na kundi la marafiki wenye shauku wakiwa wamekusanyika kwenye jukwaa la kutazamia. Wengi wao wamevalia fulana zenye maandishi na baadhi yao wameinua mikono yao juu kuashiria shangwe na msisimko, mmoja wao anashikilia tarumbeta ya bluu na wengine wameshikilia simu za mkononi au vinywaji. Baadhi ya watu wanatabasamu na kuonyesha hisia za furaha.

Inaonekana kuna mkutano mkubwa wa umma ambapo mwanasiasa anaishika nafasi muhimu anawasalimia watu. Kiongozi huyo amevaa shati la waridi na kofia nyeusi ya rangi ya machungwa. Na anaonekana akishika mkono na baadhi ya watu waliokusanyika. Umati wa watu ni mkubwa na unaonekana wenye furaha.

Umati wa watu wakiwemo wakenya na watoto wamepiga foleni ndefu mbele ya jengo ndogo. Wengine wamesimama wakiwa na karatasi mikononi. Na baadhi yao wakionekana wakiongoja huduma. Kuna jengo lenye maandishi kituo cha huduma ni mahali na miti iko nyuma yao.

Kundi la watu linaonekana wamesimama kwa safu. Wengi wakiwa wamevaa mavazi rasmi na ya kitaalamu. Mbele kuna wanawake wanne na wawili wawili waliovalia mavazi ya mahakama yenye rangi nyekundu, nyeusi na bluu. Wamesimama kwa heshima huku nyuma yao kukiwa na watu wengine waliovalia suti na mavazi ya kawaida.